Maziwa yakiwa yanachungwa kwa kutumia kichungi cha plastiki cha kijani. Kuna kijiko cha kuchotea kilichoonyesha kuwa hatua hii ni sehemu ya maandalizi ya bidhaa.

Ni aina ya ndizi mbichi iliyopangwa kwa mstari. Ndizi hizi hazijaiva na huenda ni aina ya ndizi ya kupika matoke. Kuna miguu, kuna mkungu mmoja ya ndizi chache.

Watu wakiandaa au kukausha mazao yao. Inaonekana kuwa vipande vya mihogo, mihogo hiyo imekatwakatwa vipande vidogo na kusambazwa ardhini ili ikuwe.

Ng'ombe wa kukamua maziwa wanalishwa hapa wanakula nyasi vizuri na wanakula wananenepa wanatupatia maziwa mingi sana. Ili watusaidia kuwalea watoto wetu kwa hii dunia na hii Kenya tuko sahizi.